Vifungashio vyenye rangi nyeupe na kijani , vikiwa na maandishi dentalmax , vikiwa na picha za wanyama mbalimbali ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kuwakinga na magonjwa ya wanyama na kudhibitisha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora , ili kuhakikisha afya na ustawi wao

Chupa ya rangi nyeupe yenye maandishi spotoni na picha ya mnyama ng'ombe, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimona dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na kuakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na maandishi "NEXIPOX" ni mfano wa dawa zinazo patikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya wanyama na huthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashiwo vingi vyenye maandishi "BIOFIX" na picha za nafaka mbalimbali vimepangwa vizuri dukani vikiwa ni aina ya pembejeo bora za kilimo. "BIOFIX" ni aina ya chanjo ya viumbe hai inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama: maharage, kunde, mbaazi na karanga.

Kifungashio chenye rangi nyekundu na njano, na maandishi kosimetiki , na picha ya mnyama ng'ombe. Ni dawa inayopatikana kwenye maduka tumejiuza kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na udhibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio kwenye rangi nyeupe na nyekundu ikiwa na picha ya mbwa na paka na maandishi hii ya maisha ni dawa zinazopatikana kwenye maduka vingeweza kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huu mkisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "osho" likiwa wazi na wauzaji wamekaa ndani tayari kuhudumia wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu, kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Kifungashio cha rangi nyeupe na kijani kukiwa na picha ya wanyama kama paka na mbwa na maandishi, ni mfano wa dawa zinazopatikana kilimo na dawa za mifugo dawa hizi hutumika kwa kinga ratiba ya magonjwa ya nyama na uhakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio mbalimbali vipo kwenye boksi na vingine vikiwa juu kwenye mfuniko wa njano, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vizuri vyenye rangi nyeupe na picha ya wanyama mbalimbali vyenye maandishi "ARA WOMU" ni mfano wa dawa zinazo patikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa shambani mbele ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi yaliyopangwa vizuri kwa mstari. Haya ni matokeo ya juhudi zake kulitunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa zao hili bora kwa matumizi ya biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume ameinama akiwa shambani anakagua nyanya za kijani kwa tabasam kabla ya kuzivuna na kusafirisha sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato kwaajili yake yeye na familia.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

Zao aina ya viazi vimetandazwa vizuri juu ya ardhi kwenye shamba ,likikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kupelekwa na kuuzwa sokoni. Mandhari haya yanathibitisha zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ikiwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Bustani kubwa yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi, huku mkulima akiitunza kwa uangalifu kuhakikisha mazao haya bora na safi kwa matumizi ya biashara.

wakulima wawili wenye jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba iliojaa miti mingi ya kahawa yaliojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitaidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakipakia kwenye makapu zao aina ya nanasi lililokomaa na kuiva vizuri kwenye vikapu vyekundu, na kisha kuvisafirisha kwa trekta hadi katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Katika shamba mahindi yaliyokauka yamefungwa vizuri juu ya pembe za miti iliyochongwa vizuri, kwa ajili ya kukauka na ikiwa tayari itapelekwa sokoni ili mkulima auze na kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa huku baadhi yao wakiwa wanainama wakivipanga kwenye magunia tayari kwa kuzisafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakikagua mimea ya zao aina ya vitunguu iliyopangwa kwa mstari, ikiwa na mipira ya maji ya kumwagilia kwa ajili ya matone iliyopangwa vizuri katikati ya shamba hili, tayari watakapo vuna mavuno haya watasafirisha na kupeleka sokoni ili kuyauza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiendelea kupakia zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao tayari kwa kuyapakia kwenye gari na kuyasafirisha kuelekea sokoni, mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la wakulima limekusanyika shambani kuendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya viazi, wanaviweka pembeni na baadaye kupakia na kuviandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kiume wakiwa shambani baada ya mavuno, wakikusanya zao aina ya viazi na kuvipakia kwenye ndoo, tayari kwa kuvisafirisha na kuvipeleka katika sehemu za mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuvuna na kuchambua viazi shambani wakiviweka pembeni na baadaye kuvipakia kwenye magunia na kuvipeleka sokoni, ili kuuza na kupata kipato kwa ajili ya maisha yao na familia.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

Zao aina ya nyanya iliyokomaa na kuiva vizuri imepangwa chini juu ya udongo wa shamba iliosheheni mimea mbalimbali ya kijani kibichi ya zao hili la nyanya, tayari kwa ajili ya kuchukua na kusafisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa huku mkononi amesika zao aina ya viazi vilivyotoka kuvunwa, nyuma yake wakulima mbalimbali wanaendelea na zoezi hili la kuvuna viazi tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo, ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo nyeusi ameegemea rundo la zao aina ya kabichi, lililotoka kuvunwa baada ya kukomaa vizuri akisubiri kusafirisha na kupeleka katika maeneo la mauzo ya kilimo ili ajipatie kipato.

Matawi ya vitunguu yamekolea rangi ya kijani kibichi huku yamesimama juu ya udongo mweusi wenye unyevu ukithibitisha afya ya zao hili shambani. Yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa. Yanaakisi matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaolima kama zao la kibiashara.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang’avu huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari, wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni iuuza na kujipatia kipato.

Mkulima akiwa shambani ameshika zao aina ya tango lililostawi vizuri ndani ya shamba hili, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni au sehemu nyingine za kilimo ilikuuza na kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.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

Zao aina ya kitunguu limetandazwa juu ya ardhi ya shamba baada ya a kuvunwa na vingine tayari vimepakiwa katika mifuko mbalimbali ya kupendeza. Mkulima yupo tayari kuvibeba kuzisafirisha kwenda maeneo mbalimbali ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la migomba iliyoenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu iliyofunikwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira haya yanathibitisha afya nzuri ya mimea na ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishaa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajilatie kipato.

Katika shamba la kahawa lililojaa miti mingi, kundi kubwa la wakulima wanachambua kwa makini zao hili wakitoa zile za kijani na nyekundu kuzitenganisha zilizo bora kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya kupata kipato cha familia na kwa ajili yao.

Zao aina la nyanya limepangwa vizuri kwenye matenga yenye rangi nyeusi pembezoni mwa barabara, huku wakulima wakiendelea na zoezi la kuvuna tayari wakijitayarisha kusafirisha bidhaa hizi kwenda sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Ndani ya shamba, zao aina ya karoti zilizokomaa vizuri zimevunwa na kukusanywa juu ya ardhi ya shamba tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili mkulima ajipatie kipato kwa ajili yake yeye na kaya yake.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

Kundi la wakulima likiendelea na zoezi la kupakia zao aina ya mahindi kwenye magunia yaliyojaa zao hili tayari kwa kusafirisha kupeleka sokoni. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Shambani, wakulima mbalimbali wanaendelea na zoezi la kuvuna zao la aina ya mahindi na kuyapakia vizuri kwenye vikapu, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima likiwa ndani ya shamba kubwa likiendelea na zoezi la kuvuna zao aina la mahindi na kuvipakia kwenye vikapu vikubwa, tayari kwa ajili ya kusafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika wakichambua viazi baada ya kuvunwa, wakiviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama, wanajianda kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kuongeza kipato chao.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

Mkulima amechuchumaa pembeni ya mkusanyiko wa nyanya zilizoiva baada ya kuvunwa, akiwa ameshika nyingine mkononi kwa furaha, amezungukwa na shamba la nyanya lenye mimea ya kijani iliyopangwa vizuri, akijiandaa kusafirisha mazao haya kwenda sokoni kuuza.

Kundi la wakulima wakichagua kwa makini zao la aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu; wanatenganisha zile bora zaidia kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii nzima.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji zao aina ra viazi vilivyorundikwa kwa wingi tayari kabla ya kupakiwa kupelekwa sehemu mbalimbali za wanunuzi tayari kwa wakulima hawa kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiendelea na zoezi la kupakia zao aina ya mahindi kwenye magunia makubwa yaliyojaza tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni. Mazingira ya kijani yanathibitisha shamba lililolimwa vizuri kuwa hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida kubwa.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari, wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Zao aina ya mahindi limetandazwa kwa wingi juu ya ardhi ya shamba, likiwa linakaushwa baada ya kuvunwa. Huku wakulima wakiangalia kwa majivuno na wakiendelea na zoezi hili. Tayari kwa kufunga na kusafirisha shambani mpaka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.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

Katika bustani ndogo yenye mimea mbalimbali iliyolimwa na kupandwa vizuri sana, mkulima anavuna mazao mbalimbali, ameweka kwenye toroli kama karoti na matikiti, tayari kuyapeleka sehemu ya kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wamekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna, wanavipakia vizuri kwenye vifungashio mbalimbali wakiwa wameinama wakijiandaa kupeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameinama shambani, akikagua nyanya za kijani kwa tabasamu, kabla ya kuzivuna zikikomaa na kusisafirisha mpaka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato kwa ajili yake yeye na familia.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, limejaa rangi za kupendeza pamoja na kijani kibichi, huku mkulima akiitunza kwa uangalifu, kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri ndani ya magunia wenye udongo weusi wenye rutuba. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku nyingine zikiwa bado za kijani, mavuno yapo tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Matawi ya vitunguu yaliyokolea rangi ya aina ya kijani yamesimama juu ya udongo wenye unyevunyevu, yakiwa na afya ya zao hili shambani yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua, kabla ya kuvunwa yanaakisi matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyalima kama zao la biashara.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya nyingi tayari zimekomaa kwa rangi ya kijani kibichi na zitakapokuwa tayari wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda mimea midogomidogo katika mstari ndani ya shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Matawi ya vitunguu yenye rangi ya kijani kibichi yamesimama juu ya udongo wenye unyevuunyevu ukithibitisha afya ya zao hili shambani, yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua ya kukua kabla ya kuvunwa yakionyesha ya mavuno mazuri kwa wakulima wanayoyalima kwa matumizi binafsi au biashara.

Mkulima amepanda migomba iliyoshamiri rangi ya kijani kibichi ikiwa imeota mkungu mkubwa wa ndizi ya rangi ya kijani iliyokomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na mkulima kutumia kwa ajili ya matumizi yake binafsi au kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya nyumba ya plastiki, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Baada ya mavuno shambani wakulima wamekaa chini wakichambua zao aina ya viazi na kulipatia vizuri kwenye vikapu vyenye rangi tofauti tofauti kama bluu na kijani, tayari kwa kuisafirisha na kumpeleka sokoni ili kuviuza na kupata faida kubwa kwa ajili ya kujiongezea kipato na vingine kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi binafsi.

Wakulima wawili wamebeba kapu la bluu, lililojaa zao aina ya viazi, vilivyotoka kuvunwa. Wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu, kwa ajili ya matumizi binafsi na mengine kwa ajili ya biashara, itakayowaongezea kipato wao na familia.

Wakulima wamepanda shamba la migomba iliyoenea vizuri ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa sana ya ndizi za kijani zilizokomaa, hizi ni juhudi za wakulima katika kutengeneza mazao ili kujipatia kipato au kwa matumizi binafsi ya nyumbani.

Viazi vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi ya shambani vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni, mandhari hii inaakisi zao la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Mashine kubwa ya kulimia iliyofungwa nyuma trekta ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba liliowazi sehemu zake zinazozunguka aridhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hiii ya kisasa urahisisha maandalizi ya shamba uokoa muda mwingi na uongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga bandia kusaidia ukuaji wa mimea hiyo, mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukiahakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Trekta limefungwa mashine kubwa za kulimia zenye rangi nyekundu, zinazoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka aridhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa mazao, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya: shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta ya rangi ya kijani linaendeshwa na mkulima, huku nyuma amefunga mashine kubwa inayoandaa kipande katika shamba tayari kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo, inalima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na mwanga unaotoka juu na taa za bandia. Mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku ukihakikisha usafi na hudhibiti wa mazingira ya ukuaji.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine yenye rangi ya njano ipo ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa, bila kutumia nguvu za binadamu.

Trekta ya kijani inaendeshwa na mkulima, ikiwa inaendelea na zoezi ya kuandaa kipande cha shamba sehemu zake zinazozunguka nyuma zinakata udongo kwa kasi, zikiacha mistari iliyonyooka ambayo iko tayari kwa ajili ya kupanda mimea, mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Trekta imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini, zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu linaendeshwa na mkulima huku nyuma limefungwa mashine kubwa inayoendelea na shughuli ya kuandaa shamba kwa ajili ya msimu huu wa kilimo, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti tofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizungukwa na mimea ya kijani kibichi ndani ya tangi la kioo. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali za kuvutia wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tenki la kioo lililotunzwa kwa uangalifu. Samaki hutumika kama mapambo na nichanzo cha mapato.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

Samaki wa urembo wa rangi ya kupendeza anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri, huku akizunguka kwenye tanki la kioo akitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji masafi yanayong'aa hadi chini, huku samaki wachanga wakiogelea kwa utulivu kufurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa bwawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki wa urembo wenye rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo lililotunzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Nje ya duka kuna bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa vizuri ndani ya makapu, bidhaa hizi kama maharage mekundu na yakawaida, mahindi na ulezi vikisubiri watu wanaopita njia wanaotafuta bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani.

Nje ya duka bidhaa za chakula mbalimbali, kama vile: maharage, mtama, ulezi, mchele na unga; vimepangwa vizuri kwenye magunia, vikisubiri wateja wanaopita kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.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

Msitu wenye kijani kibichi umejaa vichaka vyenye mimea ya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ilikatisha katikati ya uoto huu wa asili yenye majani mazito, ikithibitisha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali ya misitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani. Pembeni bwana misitu wamesimama wakirekodi taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Miche ya miti imepangwa vizuri kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti na aina zake ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambi na misituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Bwana misitu wa jinsia ya kiume, wakiwa wamemaliza kupanda mche mdogo ardhini kwenye unyevunyevu wakithibitisha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadilko ya tabia ya nchi.

Bwana misitu akiendelea kumwagilia miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni. Kama sehemu za juhudi ya kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Pembezoni mwa msitu, bwana misitu aliyevalia nguo ya bluu, amesimama karibu na shina la mti uliokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaakisi falsafa ya kata mti panda mti, inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda mti mpya baada ya ule unaokatwa.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali ya mipango kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani, pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi anatoa maelekezo na taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu akihakikisha kila kundi la miti linatunzwa kwa usahihi.

Mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu, huku anga la bluu likitoa mvuto wa asili. Bwawa hili lenye majani yanayoelea juu ya maji sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai wanaotegemea misitu kwa makazi. Mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani. Pembeni bwana misitu amesimama akitoa maelekezo muhimu za kazi yao kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Bomba maalumu za rangi nyeupe na kijivu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo kwa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi, bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu, yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo pande tofautitofauti, huku bdani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haydroponiki, unacho wezesha mimea kustawi vizuri bila udongo kwa kutumia vilutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Ndani ya shamba la kisasa kuna mabomba yaliyopangiliwa kwa mpangilio kwa ustadi huku juu yake yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri ndani ya chombo maalumu kilichopangwa kwa ustadi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji chini ya ndoo.

Katika shamba kubwa bomba zenye rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashine upande wa juu huku ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri sana. huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi inachowezesha mimea kustawi bila udongo, na kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yaliyopangiliwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila kitumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika bustani mabomba maalumu yamepangilia kwa mpangilio mzuri yakiwa na mashimo upande wa juu huku ndani yake mimea mbalimbali imestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mmea mchanga wa kijani kibichi umestawi vizuri ndani ya shimo unaopatikana kwenye bomba lililopangwa kwa ustadi lenye rangi jeupe; huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote huko ndani yake mimea kijani kibichi, ikiwa imestawi vizuri huu ni mfano bora wa kilimo haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu, huku ndani yake mboga mboga za rangi ya kijani kibichi zikiwa zimestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha hidroponi kinachowezesha mimea kukuwa bila kuhitaji udongo kwa kutumia virutubisho ili kuyeyushwa kwenye maji.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

Katika shamba mabomba yenye rangi nyeupe na kijivu yamepangwa kwa ustadi huku juu yakiwa na mashimo ambayo ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba teknolojia ya kilimo cha haidroponi inaendelea, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira na hutumia maji kidogo, ila hutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Katika shamba kubwa la kisasa bomba za rangi nyeupe zimepangiliwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa kimestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Sehem maalumu ikiwa inajazwa maji na juu yake mimea ya kijani kibichi ya rangi tofauti imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalum chenye rangi ya bluu kikiwa na mashimo pande zote huko ndani yake mboga za kijani kibichi zikiwa zimestawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Ndani ya shamba la kisasa bomba maalumu lenye rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea midogo ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya shamba la kisasa wakikagua mimea iliyopangwa kwa mstari iliyoshamiri kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki, unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalum chenye rangi nyeupe kimefunguliwa wazi huku ndani yake kuna mizizi iliyokomaa vizuri ambayo imetoka kwenye miche ya kijani kibichi iliyostawi kwa kupendeza, huu ni mfano bora wa haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi mkubwa, yakiwa na mashimo upande wa juu. Huku ndani yake mimea ya kijani kibichi yamestawi vizuri. Huu ni mfano bora wakilimo cha hydroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vya kisasa vyenye rangi nyeupe vikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea midogo ya kijani kibichi ikiwa inaendelea kuchipua. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Wakulima wakiwa wanakagua shamba la kabichi zilizostawi vizuri zikienea hadi mbal katika mandhari safi na ya kuvutia, kabichi hizi hukusanywa kwa uangalifu na kupelewa kiwandani ambapo huchakatwa na kusindikwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Wakulima wakiendesha trekta iliyofungwa mashine kubwa inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazokata ardhini zinatoa udongo huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la mboga za majani lililojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa; tayari Kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Wafanyaki wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani yaliyo komaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwaku safirishwa, wamevalia mavazi yakuji kinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda haya. Maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa kinacho lenga soko la ndani nala kimataifa.

Shamba kubwa sana la kabichi limejaa rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, kabechi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mashine kubwa na ya kitaalamu ya kuvunia mchele ikiendelea na kazi yke kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa magurudumu yake yanapita taratibu juu ya mabua ya mchele yakivuna kwa ustadi na kukusanywa kwa mpangilio, mazao yaliyovunwa tayari yanasubiri kusafirishwa kwenda kiwandani kwa ajili ya kufungashwa kuandaliwa kwenda kwa wasambazaji.

Ndani ya shamba la kisasa, mimea ya kijani kibichi ya zao la nyanya imepangwa vizuri kwa mstari, ikiwa na matunda yanayokomaa, tayari kwa kuvunwa na kusafirishwa hadi viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani, zenye viwango vya ubora kimataifa.

Shamba kubwa la mboga za majani limejaa rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia, mboga hizi ukusanya kwa uangalifu na kuchakatwa viwandani ambapo ukaushwa, kuzindikwa au kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Katika shamba la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweusi. Uyoga huu huchakatwa kiwandani na kuwa vipande vidogovidogo; hukaushwa, kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au kimataifa, ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mtu akipanga vitunguu kwenye kapu na vingine vimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa hii ni hatua moja wapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na kuchakatwa kiwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha kiwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.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

Kundi la wakulima wa kuchambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganishwa zile bora kwa ajili ya soko; kazi ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kupelekwa sokoni na kuuza kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakagua nyanya za kijani huku ameinama, tayari kwa kuvuna na kusafirisha hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, wakulima wawili wanakagua mimea ya nyanya iliyopangwa kwa mstari, ikiwa imefungwa vizuri kwa kamba nyeupe kusaidia ukuaji. Nyanya hizi zitakapokomaa, zitasafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.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

Chini ya shamba maalumu la kukuzia mimea kuna mbogamboga zilizopandwa vizuri zikienea kwa rangi ya kijani kibichi, mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambako hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa, ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imelimwa mikungu mikubwa ndizi za kijani zilizokomaa, mikungu hii ipo tayari kwa kuvuna na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kutengeneza kuwa bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu na nyingine zikiwa bado mbichi, nyanya hizi zitakapokuwa tayari zitasafirishwa kuelekea kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mimea hii imezaa matunda anbayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa na kusindikwa au kufungashwa na kutengenezwa kuwa bidhaa mbalimbali, tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.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

Shamba kubwa la mboga mboga lililojaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa sana lenye mpangilio mzuri wakiakisi afya bora, kuku hawa hukuzwa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo uchakatwa kiwandani na kupelekwa sehemu mbalimbali. Kuku hawa wanafugwa vizuri na huu ni mfano wa kilimo cha kiwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayo sindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siyagi na mtindi, baadhi ya ng'ombe hawa hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba kubwa sana la zao aina ya nanasi limejaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi umbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mananasi haya yamekomaa na hukusanywa kwa uwaangalifu kuchakata kiwandani kuwa bidhaa mbalimbali kama za matunda au juisi na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Shamba kubwa la mbogamboga limejaa rangi ya kijani kibichi, ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wamepangwa kwa mpangilio maalum ndani ya banda la kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi. Baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalam tayari kwa soko.

Wakulima wamepanda mimea kwa mistari katika shamba kubwa huku mfumo wa umwagiliaji ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwa mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu kwa muda mtefu ili kuongeza uzalishaji.

Mimea mingi iliyopandwa yenye rangi ya kijani kibichi katika mstari huku mfumo wa umwagiliaji kwa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye shamba. mfumo huu unapeleka maji moja kwa moja juu ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu unyevu kwenye udongo ili kuongeza uzalishaji.

Bwana misitu akiwa ana mwagilia miche iliyopangwa vizuri kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti ya aina zake kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hii ina kuwa na afya bora kabla ya kupanda mashambani na msimu kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea katika shamba dogo lililopandwa mimea kwa mistari huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu na kuongeza uzalishaji.

Mimea midogo imepandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea ndani ya shamba la kisasa kukiwa na mimea iliyopandwa kwa mistari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu na kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa mwagiliaji ukiendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye matuta, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye tuta yenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa mwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi."

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua yakiwa na mimea ya kijani kibichi juu yake, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mandhari nzuri ya kuvutia sana yenye miti michache, huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya kijani na anga likiwa lina rangi ya bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani. Huku anga likiwa limefunikwa na mawingu; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira katika sehemu nyingi nchini.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi iliyosimama juu ya ardhi iliyo tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu machache. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu na mpana unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi midogo na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa linaloakisi mwanga wa bluu kutoka ndani, likiwa pembeni ya mandhari ya kuvutia iliyofunikwa na uoto wa asili, wa mimea ya kijani kibichi, huku taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Tembo wa kubwa wanatembea katikati ya mandhari ya kuvutia yenye majani mengi na miti iliyojaa uoto wa asili wa kijani kibichi kwenye tambarare, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa linaloakisi mwanga kutoka angani, ipo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu umekatiza katikati ya mandhari yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri na asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili yenye majani mazito, huku anga likiwa limefunikwa kwa mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Swala na pundamilia, wanazunguka kwa utulivu katikati ya majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare, huku miti mirefu ikitanda juu yao na anga ikiwa angavu. Mandhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika, yakielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana yenye majani mengi ya kijani kibichi, yaliyoelekea mpaka mbali, yakitengeneza taswira nzuri, huku anga likiwa limefunika pande zote likiashiria mvua.

Mto mkubwa unaoakisi rangi ya bluu kutoka angani, upo katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara yenye udongo mwekundu imekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na uoto wa asili uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa halina mawingu kabisa. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa na hali ya mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa likiwa katika mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na barafu kwenye kilele vyake huku anga likiwa na mwanga wa buluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na bonde lenye ukame na upande mwingine limefunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani huku anga likiwa limetapakaa na mawingu. Taswira hii ina akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Madhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde kililofunikwa na uoto wa asili na majani mazito, huku anga ikiwa imefunikwa kabisa na mawingi taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama karibu na miti na vichaka vya kijani, akitazama kwa utulivu huku kwa mbali maghorofa yamechomoza juu ya mandhari ya asili ya kiakisi mchanganyiko wa pori na miji katika sehemu nyingi za afrika.

Mlima mrefu ukiwa na barafu iliyoshuka juu ya vilele vyake huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu iliyopambwa na mawingu meupe. Ikienda mandhari tulivu na ya kuvutia sana.

Ziwa kubwa likiwa limeakisi mwanga wa rangi ya bluu kutoka ngani ukiwa pembeni ya maji ya kuvutia iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya kijani kibichi, taswira hii inaasisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu kiasi; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wenye afya nzuri wapo katika banda wakiwa wana miili yenye nguvu iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ni mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi, na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya wakubwa kwa watoto wamesimama ndani ya banda, wana miili iliyojengeka vizuri hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi inayothibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaofuatilia lishe na matunzo ya wanyama.

Watunzaji wa nyuki wawili wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu, huku wakihakiki uwepo wa bora wa asali, ufugaji huo wa kisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora sana.

Kundi la watunzaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku wakihakiki uwepo wa ubora wa asali. Ufugaji huu wakisasa huchangia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mbuzi wenye afya wakiwa wametoa vichwa kwenye banda wakila chakula, wanamili iliyojengeka vizuri na yenye nguvu. Hii ni mifugo inayofugwa kwajili ya maziwa, nyama au kazi na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama shambani wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri; hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya: maziwa, nyama au kazi na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji wa jinsia ya kiume akiwa anaendelea na zoezi la kulisha bata wengi wakubwa wenye nguvu na afya, wakiwa na rangi nyeupe. Wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozinagtia usafi na lishe bora kila siku.

Mfugaji amesimama mbele ya kundi la bata wenye afya nzuri na nguvu wa rangi nyeupe, akiendelea kuwalisha chakula mbele ya banda, iliyozungushiwa uzio mzuri kwa ajili ya kuwakinga na jua na mvua kali.

Kuku wenye afya nzuri wamesimama shambani wanamiili iliyojengeke na nguvu nyingi hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya mayai na nyama na inathibisha mafanikio ya ufugaji bora, unayozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya kumkinga yenye rangi ya bluu na nyekundu, na ameshika kuku wawili wenye afya na nguvu, huku wengine wamesimama pembeni yake. Mkulima huyu hufuga kuku hawa kwa ajili ya mayai na nyama inayotumika kwa matumizi ya biashara au matumizi yake binafsi.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimepangwa vzuri juu ya rafu vikiwa na picha ya mimea ya matunda iliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayoeleza aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifangushio kimoja chenye rangi ya dhahabu na kijani huku juu uso wake una picha ya nyanya zilizoiva vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi yakielezea aina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Mbegu aina ya mahindi zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya chombo maalumu. Zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija kupitia matumizi ya mbegu bora na zilizochaguliwa kisayansi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa ndani kwenye udongo mweusi na wenye rutuba na mpangilio huu una akisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila miche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayo saidia umwagiliaji wa uhakika.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko. Mbegu hizi kama vile maharage namahindi zinakusudia kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji, na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua safi, kila miche ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana. Ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna jina la mbegu hiyo, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu, chenye rangi ya dhahabu na kijani, ikiwa na picha ya njegere zilizokomaa vizuri. Juu ya kifungashio, kimeandikwa jina la mbegu hizi na maelezo, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kimeendelea kustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katika vyombo maalumu kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, mpangilio wa shamba hili la kisasa unaonyesha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kuna maandishi mbalimbali yanayoelezea kuhusu mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu kikiwa kwenye meza, kikiwa na rangi ya njano na nyeupe, na picha ya nyanya iliyokomaa vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kuna maandishi yakielezea aina ya mbegu hii ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio viwili vyenye rangi ya kaki, vikiwa vimeandikwa jina za mbegu hizi ikiwa ni maharage na mahindi, muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zinazotegemewa na kuthaminiwa, katika kilimo cha mahindi na maharage, kwa ajili ya chakula au biashara.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michande ya kijani kibichi iliyopadwa kwa migambo maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na mpangilio wake unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu bora wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyokuwa na rangi ya kijani na nyeupe vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna vitambulisho kwa majina vikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya bati ni vimepangwa vizuri. Vikiwa vina picha mimea iliyostawi vizuri ikiaashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio hivi vimeandikwa majina ya mbegu ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora."

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya mahindi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa vizuri miche hii imepandwa juu ya udongo wenye rutuba na mpangilio huo makini wa shamba hili, una akisi dhamira ya kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, ikiwa mimea michanga iliyopangwa ndani ya vyombo maalumu, kwenye shamba kubwa la kisasa, miche hii imepandwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba, na mpangilio wake unaakisi dhamira ya uzalishaji mbegu bora, kwa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, ikiwa na picha ya mimea iliyo stawi vizuri sana ikiashiria bora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kunamaelezo yakieleza ubora wa mbegu hizi ikiwa ni alama ya kuamini katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi, ikiwa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua usahihi. Kila mche ukiwa na nafasi yakutosha kwaajili yakukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Mbwa mkubwa amesimama kwenye mlango wa banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao ngumu na mabati juu yake. Mpangilio huu unazingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa ndani ya banda hilo na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Katika banda dogo la kisasa, mbwa mdogo mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri yupo ndani, akipelekwa kwa mtaalamu wa afya na mifugo na wanyama kwa ajili ya kuangaliwa afya yake.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu, yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo na wanyama, yakiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa kwa wanyama hawa na kulindwa dhidi ya mvua, jua kali na wanyama wakali.

Nnje ya banda la kisasa lililotengenezwa kwa mbao ngumu, mbwa mkubwa amekaa katika eneo la wazi akiwa na afya njema na manyoya yanayo ng'aa, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wamekaa na kusimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa wa afya na wanyama.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao na mabati, yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua.

Viboko wengi wakubwa, weusi wamechomoza miili yao nje ya maji wakiwa wanaogelea, muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukali wa wanyama hao wa porini kwenye makazi yao ya asili.